Mwanaume aliyevalia sare zenye rangi nyeusi na machungwa anatembea katika maji taka kijijini huku akiwa amebeba mgongoni gunia lililojaa vitu na ndoo mkononi. Kuna vyumba vilivyojengwa kwa mabati. Mazingira ni duni na hali inaashiria msimu wa mvua.

Mtoto anapita kwenye mto wenye maji chafu. Takataka imetapakaa kwenye mto na pembeni. Watu wawili wanafua mifuko ya plastiki wengine wanafua nguo. Pembeni kuna watu wawili walioketi nyasini. Wengine wanapanga mifuko kulingana na rangi. Kijiji kina nyumba zilizojengwa kwa matope.

Vibanda vya bati vimejengwa kwa ukaribu kando ya barabara yenye udongo. Watu wamesimama na wengine wameketi mbele ya maduka madogo. Mabango ya biashara yamebandikwa ukutani baadhi yakiwa na picha za bidhaa mbalimbali. Waya za umeme zimepita juu ya majengo zikionekana kuunganishwa kiholela.

Majengo mengi ya ghorofa yamejengwa kwa mawe huku nguo zikining'inia kwenye kamba za kuanika. Mbele kuna mto wa maji ya kahawia ukitiririka karibu na taka na mabaki ya vibanda vilivyobomoka. Mazingira yanaonekana duni, na hali ya usafi ni duni. Huku baadhi ya nyasi zikikua katikati ya uchafu. Anga ni ya kijivu bila jua.

Magari ya uchukuzi yameegezwa katika kituo cha usafiri. Kando ni majumba marefu yenye miundo na rangi tofauti. Watu wanaendelea na shughuli zao. Mandhari ni eneo la biashara mjini.

Magari ya abiria yamepangwa kando ya barabara uku watu wakisubiria kuingia. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali. Miti ya kijani iko upande wa kulia ikipamba mandhari. Barabara ina magari ya rangi tofauti yakipita taratibu. Majengo ya biashara yamesambaa upande wa kushoto.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa karibu na duka la pembezoni likiwa na banga juu lililosomeka 2NK SACCO NAKURU DIRECT Majengo ya rangi ya waridi na manjano yamezunguka eneo hilo. Yakionekana na mabango ya kibiashara. Nyaya za umeme zimesambaa angani zikitengeneza mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Askari wa usalama barabarani wamesimama katikati ya mtaa wakielekeza magari, pikipiki na mabasi katikati ya msongamano mkubwa. Abiria na waenda kwa miguu waonekana pembeni ya barabara baadhi ya wakitizama hali ya trafiki. Majengo marefu na mabango ya kibiashara yako nyuma yakionyesha eneo la mjini lenye shughuli nyingi na harakati za kila siku.

Lori kubwa la taka lenye rangi ya kijani na nyeupe limeegeshwa kwa barabara ya kivumbi. Watu wawili wameketi juu ya taka, iliyo kwenye lori. Pembeni Kuna majengo marefu na watu wanatembea.